Bustani ndogo iliyoinuliwa, iliyojengwa kwa mbao na kupandwa mimea mbalimbali ya kijani kibichi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi na bomba jeusi likipita katikati ya mimea, likitoa maji kwa ufanisi. Kwa nyuma kuna ukuta wa matofali na pipa kubwa na maji linalokusanya maji ya mvua. Bustani hii ndogo inaonyesha kilimo cha kisasa na matumizi bora.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Mimea ya majani mabichi imeonekana ikikua katika mabomba meupe yaliopangwa kwa ghorofa. Taa ya kukuza mimea imening'inia juu ya mimea, ikitoa mwanga muhimu kwa ukuaji wao. Mfumo huu unaonyesha jinsi mimea inaweza kukuzwa ndani ya nyumba, au chumba kidogo.

Mfumo wa kilimo uliowekwa nje labda kwenye paa au eneo la wazi ukiwa umewashwa na taa za rangi ya zambarau. Kuna miundo kadhaa iliyosimama wima baadhi ikiwa imetengenezwa kwa mabomba meupe na mengine ikiwa na besi za samawati zikiwa na mashimo za kupandikisha mimea. Taa za zambarau za kilimo zinaonekana zikining'inia juu ya baadhi ya miundo.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inalimwa bila udongo. Safu ndefu za mirija nyeupe zimepangwa kwa usawa zikiwa na miche midogo ya kijani na ya zambarau iliyopandwa ndani yake. Chini ya mfumo huu kuna tenki kimbwa la maji ambalo linaonekana kutumika kusambaza virutubisho kwa mimea. Hii inaashiria mbinu ya kisasa ya kilimo inayohifadhi maji.

Kilimo wa kisasa ambao bila udongo likitumia mabomba na maji yenye urutubisho. Mabomba meupe yamepangwa kwa usawa kila mmoja likiwa na mimea yenye majani mabichi yenye afya yanayochomoza kutoka juu. Chini ya mabomba meupe kuna bomba kubwa la samawati linaloonekana kusafirisha maji au virutubisho. Picha inatoa taswira ya kilimo cha kisasa na endeleevu labda katika chafu au bustani ya kibiashara

Kilimo cha kisasa kinachofanyika ndani ya kitalu hifadhi. Katika sehemu ya mbele mboga za majani kama lettuce zinakuzwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha maji uliopangwa kwa mistari nadhifu. Kwa nyuma kuna matunda mengine ya lettuce za kijani na nyekundu zilizopandwa ardhini. Huu ni mfano bora wa jinsi teknolojia inavyotumika kuongeza uzalishaji wa chakula kwa ufanisi katika eneo dogo.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea midogo inakuzwa bila udongo. Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu yaliyopangwa kwa safu ndefu. Mabomba haya yamewekwa juu ya miundo ya mbao na mfumo mzima umefunikwa na wavu mweusi juu. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba kubwa la kilimo cha kisasa.

Mwanaume ameshikilia trei kubwa ya miche ya mimea ndani ya chafu. Miche hiyo inaonekana kuwa na afya na imeota vizuri ikiwa tayari kupandwa. Nyuma yake kuna bustani kubwa ya miche mingine iliyopandwa ardhini au kwenye trei zinaonekana zikikua vizuri chini ya kivuli cha chafu. Picha hii inawakilisha kilimo cha kisasa au cha bustani ambapo miche inatayarishwa kwa ajili ya mashamba makubwa.

Mfumo wa kilimo labda wa ndani ukiwa na paneli kubwa ilio na mashimo mengi ya kupandia mimea. Upande wa kushoto kuna safu za taa zinazo ng'aa zilizo pangwa wima zikitumika kutoa mwanga kwa mimea. Paneli hiyo ime egemea kwenye fremu na kuna ndoo ya samawati inayaonekana nyuma. Upande wa kulia kuna kifaa kingine cha taa kinacho fanana na taa za barabarani na sanduku kubwa jeusi la kuhifadhi.

Shamba ndani ya trafu ambapo mimea mirefu inakua kwa mpangilio mzuri. Mimea hiyo imepandwa kwenye nguzo au vigingi ikitengeneza safu ndefu ndani ya trafu. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umetayarishwa vizuri kwa kilimo. Muundo wa trafu uliotengenezwa kwa miguzo wa paa la plastiki au wavu unaonekana wazi juu.

Mimea midogo imepandwa kwenye sufuria ndogo nyeusi zilizowekwa kwenye mabomba meupe. Mabomba haya yamepangwa kwa safu ndefu yakionyesha uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa. Jua linaingia ndani ya chafu likitoa mwanga muhimu kwa ukuaji wa mimea.

Mfumo wa bustani wima unaotumia mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Mimea mbalimbali ya kijani ikiwemo lettuce na mimea mingine ya mboga inakuwa vizuri ndani ya mashimo yaliyotengenezwa kwenye mabomba hayo. Mfumo huu unaonyesha mbinu bunifu ya ukulima katika nafasi ndogo. Mfumo huu umewekwa nje na mandhari ya asili kama miti inaonekana kwa nyuma.

Wafanyikazi wawili katika mazingira ya kiwanda au sehemu ya kuchagua mazao. Wafanyikazi wamevaa glovu na wanafanya kazi na pilipili hoho za kijani kibichi. Pilipili hoho hizo zinasafirishwa kwenye mkanda wa kusafirisha. Picha inaashiria mchakato wa uzalishaji au ufungaji wa mazao ikionyesha kazi ya mikono na usafirishaji wa bidhaa.

Shamba kubwa la kabeji lililopandwa kwa mistari refu na iliyopangwa vizuri. Kabeji zina majani ya kijani kibichi na zinazaonekana kustawi huku udongo mwekundu ukiingiliana na mistari ya mimea. Milima na miti mingi inaonekana kwa mbali ikionyesha mandhari ya mashambani au vijijini. Picha inatoa taswira ya ukilima wenye tije na utunzaji mzuri wa shamba.

Kundi kubwa la ngombe weusi na weupe wakiwa wamefungwa ndani ya zizi kubwa ng'ombe hao wamesimama kwenye vibanda vilivyopangwa safu wakiwa wanakula malisho kutoka kwenye vyombo vilivyowekwa mbele yao, zizi lina muundo wa chuma na dari refu likionyesha mazingira ya ufugaji wa kisasa wa maziwa, ng'ombe wengi wanaonekana kuwa na herini za masikio zenye namba au vitambulisho vingi.

Mashine kubwa ya kuvunia yenye rangi ya njano, ikivuna mazao shambani. Dereva anaonekana akiendesha mashine hii huku mtu mwingine akiwa amesimama juu ya mashine. Mazao yaliyovunwa yanaonekana yametapakaa chini, na kwa mbali kuna miti ya minazi na nyumba ikionyesha mazingira ya vijijini.

Trekta la kijani inalima shamba kubwa lenye udongo mweusi. Dereva anaonekana ndani ya trekta akifanya kazi ya kuandaa shamba kwa kilimo. Nyuma ya trekta jembe linaonekana likichimbua udongo na kugeuza matuta. Mazingira yanaonekana kuwa wazi na kuna vilima vidogo mbali chini ya anga ya samawati.

Kiasi kikubwa cha nyanya nyekundu zikipitia mchakato wa kuchambuliwa au kupangwa kwenye mkanda wa kusafirisha. Nyanya chache za kijani kibichi zinaoenekana zimechanganyika na zile zilizoiva. Chini ya mkanda huo baadhi ya nyanya na mabaki ya mimea yanaonekana yakianguka ikionyesha kuwa mchakato wa kuchagua unaendelea. Mfanyikazi aliyevalia shati jekundu anaeza kuonekana kwa mbali kwa upande wa juu kushoto. akisimamia shughuli hio.

Shamba lenye mimea ya nyanya likiwa na nyanya nyingi zilizoiva na ambazo bado hazijaiva. Baadhi ya nyanya zina rangi nyekundu, zikiashiria kuwa ziko tayari kuvunwa, huku nyingine zikiwa bado na rangi ya kijani. Udongo chini ya mimea umefunikwa na majani makavu au nyasi, labda kwa ajili ya kuhifadhi unyevu wa udongo. Hali ya shamba inaashiria mavuno mengi yanayoendelea.

Kitalu cha miche kimefunikwa na wavu wa kivuli, kikilinda mimea michanga yenye majani mapana ya kijani kibichi. Mimea hiyo imepangwa kwa mpangilio mzuri, inayoonyesha utunzaji wa hali ya juu katika kilimo cha kisasa. Kwa nyuma, kuna majengo ya kupendeza. Eneo hilo lina watu wawili waliovaa mavazi ya samawati na nyeupe, wakitembea karibu na kitalu hicho.

Shamba kubwa lililojaa mimea ya kabechi iliyopandwa katika mistari mirefu na kushikwa iliyopangwa vizuri. Majani ya kabechi yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya yakistawi vizuri chini ya anga la mawingu. Udongo mwekundu unaonekana kati ya mistari ya mimea ukionyesha umwagiliaji na utunzaji mzuri wa shamba. Kwa mbali kuna miti na majengo machache yanayoashiria uwepo wa makazi au vijiji.

Shamba kubwa la mboga hasa kabichi zilizopandwa kwa safu nadhifu. Majani ya kabicchi yanaonekana kuwa mabichi na yenye afya yakiashiria ukuaji mzuri wa mimea. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na umeandaliwa vizuri kwa kilimo. Kwa mbali kuna kilima kidogo na miti na anga inaonekana kuwa tulivu na la kuvutia.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa ma elfu ya kuku weupe wa nyama walio tawanyika kila mahali. Ndani ya banda hilo kuna mifumo ya kisasa ya ufugali kama vile vyombo vya chakula na maji vinayo ninginia kutoka juu. Taa za umeme zimetundikwa kwenye dari kutoa mwanga.

Shamba kubwa lenye mimea iliyo pandwa kwenye mistari mirefu ikiashiria kilimo cha kisasa. Mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia vinyunyizi unaonekana wazi ukitoa maji kwenye mimea. Vinyunyizi kadhaa vinarusha maji hewani vikiunda miale inayoonekana dhahiri. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingine ikionyesha mazingira ya kilimo.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri lenye mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari mirefu. Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaonekana ukifanya kazi ukitoa maji kwa njia ya mvuke na kuinyunyizia mimea yote shambani. Udongo unaonekana kuwa yenye unyevunyevu na matope kutokana na umwagiliaji unaoendelea. Kwa umbali, kuna miche mirefu na anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo ikionyesha hali ya hewa inayofaa kwa kilimo.

Shamba kubwa lililo limwa na kupandwa mimea michanga midogo, iliyopangwa katika mistari mirefu. Kila mtari wa mimea una bomba dogo jeusi la umwagiliaji wa matone likipita kariu nao. Udongo unaonekana kua wenye rutuba na umetunzwa vizuri ukiwa na alama za mistari ya kilimo. Picha hii inaonyesha matumizi ya teknolojia wa umwagiliaji wa kisasa katika kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiendelea shambani ukiwa karibu na mmea mchanga. Bomba nyeusi ndogo linaonekana likipitisha maji, huku matone machache yakionekana yakitoa na kuloesha udongo. Majani ya kijani kibichi ya mimea yanaonekana wazi na ua ndogo la manjano linachipuka chini yake. Udongo unaonekana kuwa tifutifu na umelimwa vizuri kuashiria utunzaji wa shamba.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea iliyostawi vizuri kando ya shamba kuna mfereji iliyoja maji safi unaotumika kwa umwagiliaji vipimo vingi vya mpira vimewekwa kwenye ukingo ya mfereji vikielekeza maji kuelekea mimea kuonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone au mito midogo hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua ikionyesha mazingira mazuri ya kilimo

Shamba kubwa lililolimwa kwa mistari mirefu zikielekea mbali hadi upeo wa macho. Katika kila mstari kuna mitaro midogo iliyojaa maji, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa mvuto au mifereji. Kwa mbele kuna mfereji mrefu uliojaa maji na mabomba kadhaa meusi yaliyopinda, yakitumika kuelekeza maji kwenye mitaro ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukifanya kazi karibu na mimea midogo kwenye udongo mweusi mwenye unyevunyevu. Bomba dogo linaonekana likidondosha matone ya maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea likihakikisha ufanisi na matumizi ya maji. Majani ya mimea baadhi yakiwa ya kijani kibichi na mengine yakionyesha rangi nyekundu yanaonekana yakiota vizuri.

Shamba kubwa lililolimwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu ya kijani kibichi na zambarau. Mifumo ya umwagiliaji ya matone inanekana ikiyatoa maji kwa nguvu ikinyunyizia mimea yote. Anga lina mawingu meupe na kuna miti mirefu upande wa kushoti wa shamba. Picha hii inaonyesha kilimo cha kisasa au kinachotumia teknolojia ya umwagiliaji.

Vilivyolimwa kwa mistari mirefu, likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone au wa kijadi. Maji yanaonekana yakitiririka kati ya mistari ya udongo, yakiinyeshea mimea midogo au mbegu zilizopandwa hivi karibuni. Mifumo ya mirija nyeusi ya umwagiliaji imelala kando ya kila mstari wa mimea. Nyuma ya shamba kuna miti na tanki la maji la kuhifadhia, likionyesha eneo la mashambani.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu ikiashiria kilimo. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana wazi ambapo maji yanatiririka kwenye mifereji na kuelekezwa kwenye mimea kupitia mabomba madogo yaliyopandikizwa kwenye udongo. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu mwingi kutokana na umwagiliaji unaendelea. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu nyingine za shamba na miti kwa mbali.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi ukiwa na mabomba madogo meusi yaliyopangwa kando ya safu za mimea yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Bomba kubwa la kijivu linaonekana likipita katikati ya shamba ikiunganisha mfumo huo. Udongo unaonekana kuwa mkavu kwa kiasi fulani lakini mimea inaonekana kustawi vizuri kutokana na umwagiliaji huo wa kisasa.

Mfumo wa umwangiliaji wa maji iliyowekwa shambani. Bomba jeusi lenye matone ya maji linaonekana likipita katikati ya mistari ya mimea midogo ikiashiria upatikanaji wa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa umekauka kiasi huku mimea ikiwa bado michanga na yenye afya ikionyesha ufanisi wa mfumo huo wa umwangiliaji.

Shamba lenye udongo kavu ambapo mimea midogo imepandwa. Karibu na kila mmea mdogo, kuna bomba jeusi refu la umwagiliaji la matone ambalo upeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea. Mbinu hii inalinda maji na inaakikisha mimea inapata kiasi cha maji wanachokihitaji kwenye kustawi.

Shamba lenye udongo mwekundu, ambapo miche michanga imepandwa. Miche hio ya kijani imepangwa kwa mistari iliyonyooka na nadhifu. Kando ya kila mstari wa mmea, kuna mipira mieusi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora.

Bustani ndogo au shamba lililopandwa mimea michanga likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari mitatu ya mabomba meusi ya umwagiliaji inapita kando ya mimea ikihakikisha upatikanaji wa maji. Nyuma ya bustani kuna eneo kubwa la unyasi na miti mirefu likionyesha mazingira ya asili. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na umelimwa vizuri tayari kwa ukuaji wa mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba nyeusi la umwagiliaji limelala chini ya udongo. Tone la maji linaonekana likidondoka kutoka kwenye bomba likianguka kwenye udongo ulio kavu. Nyuma ya bomba kuna mmea mdogo wenye majani ya kijani kibichi unaokua na kuashiria matumizi ya mfumo huu katika kilimo. Udongo unaonekana kuwa huru na una chembe chembe unaoonyesha eneo la kilimo.

Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyo pandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Kila safu ina mfumo wa umwagiliaji wa matone unao onekana kama bomba jeusi. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri ukiwa na mistari iliyo inuliwa kwa ajili ya mimea. Kwa mbali kuna majengo madogo na mimea mingine ikionyesha mazingira yenye kilimo cha mpangilio mzuri.

Mmea mdogo wenye majani makubwa uliopandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Bomba dogo jeupe jeusi la umwagiliaji wa matone liko karibu na mzizi wa mimea likidondosha tone ya maji kidogo kidogo kwa mbali safu za mimea mingine zinaonekana zikifuatilia mfumo huo wa umwagiliaji. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa na kilimo ili kuokoa maji na kuongeza tija za mazao.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikiashiria kilimo cha kisasa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi na mabomba meusi yakiwa yamepangwa kando ya safu za mimea. Juu ya shmba kuna muundo wa paa ya mbao na nyaya uanoweza kutumika kama wavu na kivuli na kusaidia mimea kupanda. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri na mimea inaonekana kustawi ikionyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo.